Duka la nguo ambalo linaonekana kuwa la idala ya nguo za watoto hasa wasichana. Kuna pango kubwa lenye maandishi fitting rooms likionyesha mahali wateja wanaweza kujaribu nguo kabla ya kununua, chini kidogo, kuna pango ndogo ambalo lenye maandishi girls wa miaka moja mpaka saba.

Duka la nguo pengine duka la nguo za mitumba au duka ndogo la rejareja. Kuna rafu nyingi za chuma zilizojaa nguo mbalimbali zilizoning'inizwa. Nguo hizo ni za aina ya rangi tofauti zikiwemo mashati, fulana, suruali na skafu. Juu la rafu kuna mfuko na nguo zilizokunjwa.

Mankwini ambaye aliyevaa nguo zenye rangi nyingi na vifaa vingine vya mtindo akiwa amewekwa kwenye duka la nguo au chumba cha kuonyeshea bidhaa. Kuna kofia kubwa ya rangi ya mchanga au nyeupe iliyokoza yenye ukingo mpana.

Mlango mkuu wa duka kubwa la rejareja liitwalo WOOLWORTHS jina la duka likeandikwa kwa herufi kubwa ya nyeupe na zenye mwanga juu ya mlango. Mlango ni wa kioo ambao unaruhusu. mwonekana wa ndani ya duka. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwenye raki, mannequins zilizo vaa nguo na wateja wachache.

Rundo kubwa la nguo hasa sweta na koti zikiuzwa sokoni au kwenye duka la nguo za mitumba. Nguo hizo zimepangwa kwenye wingi zingine zikiwa zimenyong'onyea kwenye kamba au mabati na zingine zikiwa zimerundikwa chini.

Duka la nguo lililojazwa na rundo la mashati yaliyofunganishwa kwa plastiki yakiwa yamewekwa juu ya meza ndefu. Mashati haya yana miundo ya rangi mbalimbali. Nyuma ya meza hiyo kuna rafu zilizojazwa nguo zingine, ikiwemo suti na mashati yaliyokunjwa. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Ndani ya duka la nguo labda ya nguo za kihindi au za kitamaduni kuna rafu na sehemu za kuwekea nguo zilizojazwa na vitambaa na nguo mbalimbali. Kwenye upande wa kushoto, kuna rafu ndefu nyeupe zenye vitambaa vingi vilivyokunjwa vizuri na kupangwa kwa rundo.

Duka la kisasa la nguo za wanaume likiwa na suti ,mashati na nguo nyingine zilizopangwa vizuri. Kuna rafu ndefu ya nyeusi zilizojaa suti au koti za rangi tofauti zikiwemo nyeusi ,kijivu , blue na peiye . Suti hizo zimepangwa vizuri kwenye hangers .

Duka kubwa la nguo linaonekana kuwa duka la kisasa la rejareja. Duka lina nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu meza na vibanio. Nguo hizi ni pamoja na mashati fulani na vilemba zikionyesha aina mbalimbali za nguo za kiume.

Duka la kisasa la nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali ikiwepo sneakers na viatu vingine vya mtindo. Chini ya rafu hizo kuna mifuko ya mikono iliyopangwa.

Duka la kisasa la nguo za wanaume, ikionyesha aina mbali mbali za bidhaa. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na kutundikwa, viatu vilivyopangwa vizuri na vifaa vingine kama kofia. Bidhaa zimetengenezwa kwa mtindo wa kisasa na wa kifahari. Duka lina taa za kuvutia na sakafu ya mbao.

Duka la nguo la mifuko. Mbele kabisa kuna nguo nyingi zinazoning'inizwa kwenye nondo zikiwa zimepangwa kwa kutumia kamba za nguo za rangi mbalimbali kama vile blue kijani na nyekundu. Nguo hizo zinaonekana kuwa za mitindo na rangi tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, labda idara ya nguo za wanawake au sehemu ya kanzu na makoti. Katika sehemu ya mbele kulia kuna kifaa cha kuanika nguo cha mvuke chenye rangi nyekundu na sehemu ya chuma inayoshika bomba nyeusi.

Ndani ya duka la nguo za wanaume, nguo nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine zimening'inizwa kwenye hangers . Kuna suti, mashati, suruali na nguo nyingine za kawaida. Juu ya kuta kuna mapambo yenye picha za wanaume waliovaa nguo za duka hilo.

Sehemu ya duka ya vitu au vifaa vya mapambo ukuta umepambwa kwa rafu zenye vitu mbalimbali hasa pete za masikio na shanga vilivyopangwa vizuri na kuonyeshwa kwa wateja. Juu ya ukuta kuna safu kadhaa na pete za masikioni zilizioning'ia kwenye vibao vidogo vya karatasi.

Duka la nguo ambalo linaonekana kuwa duka la kisasa. Kuna mannequins kadhaa zikiwa zimevalia nguo mbalimbali zikiashiria mitindo inayouzwa dukani, kwa mfano mannequin mmoja katikati amevalia shati jeupe la mikono mifupi juu ya fulana ya bluu na kaptura nyeusi.

Sehemu ya duka la nguo hasa zinazoonekana kuwa za chapa maarufu ya Levi's kwa kuzingatia nembo inayoonekana. Duka hilo limejaa nguo zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na sehemu kubwa ya nguo zinaonekana ni jinsi zikiwa zimekunjwa na kupangwa.

Duka la nguo la watoto au wanawake, likionyesha aina mbalimbali za nguo na viatu. Upande wa kushoto kuna safu za viatu vya kuteleza vya rangi tofauti vilivyoning'inia ukutani. Upande wa kulia na wakatikati kuna nguo zilizoning'inia kwenye vitundiko, zikiwemo gauni nyeupe na za rangi ya gold .

Gari aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa Toyota LandCruiser ya mfano wa zamani. Gari hilo lina rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya chini ya rangi nyeupe au fedha. Juu ya paa la gari kuna carrier kubwa ya mizigo iliyofanikishwa. Na pia kuna ngazi iliyounganishwa nyuma ya gari kwa ajili ya kufikia mizigo iliyo juu.

Mbele ya gari la rangi ya kijivu ambayo ni aina ya Kia Rio. Gari linaonekana likiwa limeegezwa mbele ya geti lenye mapambo ya chuma. Taa zake zake za mbele zimewashwa na nembo ya Kia inaonekana katikati ya grili ya mbele.

Gari ya aina pickup ambalo linaonekana kuwa Toyoya Hillux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ambalo lina rangi nyeusi iliyokolea labda kijani kibichi iliyo kolea sana au bluu iliyokolea sana na lina milango minne.

Mkusanyiko wa watu na magari katika eneo lenye nyasi, labda kwa ajili ya tukio la nje, pikiniki au mkutano usio rasmi. Kuna gari aina ya pickup lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa mbele. Magari mengine kadhaa ya aina tofauti ikiwemo gari la rangi nyekundu na jeusi.

Tukio la makabidhiano ya funguo za gari kati ya watu wawili mkononi mwa mtu mmoja ambaye mkono wake umevalia suti nyeusi na shati jeupe na kitambaa cha mfukoni jeupe anaonekana ameshikilia kiganja chake kikiwa kimefunguka tayari kupokea, huku anaonekana kama mnunuzi wa gari.

Gari la kifahari linaloonekana kama sedan la Volvo ikiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi ya misonobari. Nyuma gari lina rangi ya bluu fedha na limekuwa na vioo vilivyotiwa giza, ikionyesha muundo wa kisasa na wa maridadi.

Mikono miwili ya wanaume ikishikana kwa kupeana mikono kwa kushikiria makubaliano au kukamilika kwa biashara. Wanaume upande wa kulia ambaye amevaa suti ya bluu na tai anaonekana akimukabithi ufunguo za gari.

Magari mawili meupe yaliyokuwa yameegezwa, gari lililo mbele ambalo linaonekana wazi zaidi, ni gari la mchezo aina ya Ford Mustang. Ina rangi nyeusi, na kalpa za breki nyekundu. Nyuma ya gari hilo kuna gari jingine jeupe.

Gari aina ya SUV na rangi ya maroon na nyekundu iliyokolea likiwa limeegeshwa nje. Gari ni aina ya Subaru Forest kama inavyoonekana katika jina iliyoandikwa nyuma ya gari. Rangi yake ni maroon na nyekundu iliyokoea. Ni gari kubwa la aina la SUV.

Gari aina ya vani lenye rangi ya fedha likiwa limeegezwa kwenye njia ya udongo au eneo lisilo na lami huku nyuma yake kukiwa na milima mikubwa au miamba. Gari hili la rangi ya fedha linaonekana kuwa kubwa likitumika kusafiri.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Kuna mwanaume anayevaa suti nyeusi labda muuzaji wa magari akishikilia kompyuta kibao na kuzungumza na wanandoa. Mwanamke yuko katikati amevalia koti la mistari na mwanaume mwingine anamkumbatia na anasikiliza kwa umakini.

Magari mawili meupe ya michezo yaliyokuwa yamepaki kwenye eneo la maegesho. Gari lililo mbele linaonekana kuwa Fird Mustang ikionyesha sehemu ya mbele ya gari ikiwemo taa na yake nyeusi. Gari lililo nyuma yake ambayo limeangazia zaidi linaonekana kuwa Dot challenger ikionyesha taa zake.

Skrini ya simu ambayo inaonyesha programu ya Youtube. Juu kabisa kuna ubao wa hali ya simu unaonyesha muda, ikoni za mtandao na battery pamoja na ujumbe wa maandishi. Chini ya ubao huu kuna sehemu inayoonyesha live Nyandarua County na video inaonekana kuwa ya sehemu au tukio la umma lenye watu wengi.

Safu ndefu ya magari yaliyokuwa yamepaki yakiangalia upande mmoja. Magari hayo yana rangi tofauti zikiwemo nyeupe, nyekundu na buluu zikichanganyika na kutengeneza ruwaza ya kupendeza. Picha imepigwa kwa mtindo wa karibu ukilenga sehemu za nyuma za magari.

Mikono miwili ikiwa inafanya makabidhiano ya ufunguo za gari. Mkono mmoja unaonekana kuwa wa mwanamume kutokana na nguo nyeusi ya shati au koti unaotoa funguo ya gari. Mkono mwingine unaonekana kuwa wa mwanamke, unaofunguliwa tayari kupokea funguo hizo.

Gari la kisasa la spoti linaloonekana kama hyundai forester likiwa limeegezwa usiku mbele ya chombo la biashara. Gari lina rangi ya kijivu isiyo na mng'ao, na limepambwa kwa mistari miekundu kwenye pupa ya mbele na kando.

Mfumo wa usafiri wa abiria unaojulikana kama matatu au basi dogo ukiwa umeegezwa nje. Ni gari lenye rangi ya fedha na Lina vioo vilivyotiwa giza. Vina matairi yenye rimu ya rangi ya saba au kahawia iliyokolea.

Gari aina ya SUV ambayo inaonekana kuwa Subaru Outback lenye rangi ya kijivu nyeusi. Gari hili limeegeshwa nje, labda kwenye eneo la udongo au lami chafu, taa zake za mbele ni kubwa na zinaonekana wazi.

Kunlaa kubwa ya maegezo au eneo la kuhifadhia magari yaliojaa mamia ya magari yaliyopangwa kwa safu. Magari mengi yanaonekana kuwa mapya au yamehifadhiwa vizuri na yana rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe fedha na nyekundu.

Gari la abiria jeupe lililokuwa limeegeshwa usiku. Gari hilo lina milango yake ya kulia imefunguliwa, nyuma ya gari kuna jengo ndefu lenye taa zinazowaka.

Gari la zamani aina ya landrova likiwa limepakwa rangi ya kijani kibichi iliyokolea ni gari ya kubebea mzigo na halina paa la kudumu. Lina windscreen too . Magurudumu yake yana rimu nyeupe.

Gari la abiria lenye rangi ya kijivu iliyokolea lililoonekana ni la aina ya Subaru Outback likiwa limeegeshwa nje. Mbele ya gari inaonekana wazi ikionyesha taa zake kubwa. Grili ya mbele yenye nembo ya Subaru.

Gari aina ya Toyota ambalo mara nyingi hutumika kama matatu au gari la abiria nchini Kenya. Gari hili lina rangi nyeupe na lina namba ya usajili KDR 963V. Mlango wa kando wa abiria umefunguliwa ukiashiria linaweza kuwa linasubiri abiria.

Ndani ya gari ikionyesha upande wa dereva na kiti cha abiria wa mbele. Kiti cha dereva kinaonekana wazi kikiwa na viti vya ngozi nyeusi na kushonwa kwa nyuzi nyeupe, dashibodi na usukani pia ni nyeusi. Gari lina paa ya kioo ambalo linaonekana wazi kidogo.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ikionekana kama sehemu ya maegezo ama uwanja ulio wazi. Sehemu ya mbele ya gari jeupe inaonekana upande wa kushoto ikionyesha kuwa kuna magari mengi yaliyoegeshwa karibu.

Gari aina ya Subaru likiwa na rangi ya kijivu iliyokolea limeradi ya outback inaonekana nyuma ya gari, ni gari lenye milango minne na nafasi kubwa ya mzigo nyuma. Sahani ya leseni inaonekana wazi ikiwa ni namba ya KCX 052X ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa barabarani. Lori hilo limebeba magari kadhaa meusi; mengine yakiwa yamepangwa juu na mengine chini. Magari yote yanaonekana kwenye lori ni ya kifahari.

Gari ndogo la abiria aina ya vani au basi ndogo lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Gari hili lina sticker ya jina Leisure deals tours and safaris na nembo yake ikionyesha kuwa ni gari la utalii.

Gari jeupe aina ya SUV ambayo linaonekana kuegezwa nje. Ni gari la subaru forester kama inavyoonekana kwenye upande wa nyuma wa gari. Ina namba ya usajili wa Kenya. Tairi zake lina rim nyeusi na fedha. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma.

Gari ndogo lenye rangi ya machungwa inayong'aa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda kando ya barabara au kwenye maegesho. Gari hilo linaonekana kuwa ni kopa la zamani lililofanyiwa ukarabati au kuboreshwa kutokana na muundo wake wa kawaida wa matairi mapana.

Kundi la watu na magari machache yaliyoegeshwa, kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kuna miti mirefu ya aina ya misonopari nyuma. Ikionyesha mazingira ya nje, labda bustani uwanja au eneo la mashambani. Kuna gari nyeusi la Hatchback, ambalo lina sahani ya leseni.

Sehemu ya soko la wazi au duka la mboga ambapo bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa. Kuna mkusanyiko mengi ya vitunguu saumu na tangawizi. Kuna greti kubwa ya plastiki ya kijani iliyojaa tangawizi safi.

Soko la wazi la bidhaa na sanaa ya kiufundi wa mikono labda soko ya watalii au soko ya bidhaa za kitamaduni. Kuna sanamu na vinyago ambayo ni vitu vingi vimetengenezwa kwa mawe na mbao.

Banda la kuuza bidhaa za ufundi na mapambo hasa shanga na bangili. Meza kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo shanga za rangi tofauti, bangili na mikufu. Bidhaa zimepangwa kwa wingi na zinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa mikono zikionyesha utamaduni au Sanaa ya eneo husika.

Soko la jumla au lililojaa rundo kubwa la ndizi. Ndizi nyingi zimepangwa kwenye kreti za mbao zilizopangwa kwa rundo na zote zinaonekana kuwa zimeiva au zinskaribia zikiwa na rangi ya manjano na madoa meusi kidogo.

Mwangaza mkali wa jua inayoonyesha soko lenye shughuli nyingi, labda la mboga au bidhaa mbalimbali ikiwa na wanawake wengi wakiuza bidhaa zao. Kuna watu ambao wamejaa, wengi wao wakiwa wanawake wazima wanaotembea au kukaa chini wakiuza bidhaa zao.

Soko la wazi la mboga na matunda linaonekana kuwa soko ndogo la mtaani au la kijiji. Kuna meza au vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa vimejaa bidhaa mbalimbali. Tunaona viazi ambavyo vimewekwa kwenye masanduku makubwa mbele kushoto. Pia karoti ziko kwenye mfuko mkubwa wa plastiki ulio wazi.

Duka la viatu lililojengwa kwa muda mfupi au soko ndogo la viatu ambalo linaonekana kuwa mahali ambapo viatu vya mtumba au vya bei na ukuu, vinavyouzwa. Muundo wa duka umetengenezwa kwa vigingi na kufunikuwa na turufai au mifuko ya plastiki iliyochakaa.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya kiafrika na sanaa za mikono zilizotengenezwa kwa mbao. Vinyago vimepangwa na kuning'inizwa kwenye ukuta au stendi, zikiunda onyesho la kuvutia. Kuna aina mbalimbali za vinyago, vingine vikiwa na rangi tofauti.

Soko la mboga na matunda likionyesha aina mingi za mazao kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu. Juu yake kuna pilipili hoho za rangi mbalimbali ikiwemo kijani, manjano na nyekundu.

Soko la ndani liliojaa wauzaji na wanunuzi. Kutoka juu unaweza kuona vibanda vingi vilivyojaa matunda na mboga za aina mbalimbali kama nyanya, vitunguu, ndizi na matango. Watu wanatembea katikati ya vibanda. Baadhi ya vibanda wakinunua na baadhi yao wakiuza.

Soko la wazi au barabara yenye wachuuzi wengi. Upande wa kushoto kuna kibanda kikubwa chenye viatu vingi ya aina mbalimbali vilivyoning'inizwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya michezo na vya kawaida.

Duka la viatu pengine katika soko au eneo la biashara la kawaida. Viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya kiume na vya kike vimepangwa na kuning'inizwa kwenye rafu au kamba vikionyesha urval mkubwa wa bidhaa zinazouzwa.

Shughuli nyingi ya soko la wazi likionyesha aina mbali mbali za bidhaa na watu. Katika sehemu ya mbele kuna rundo la ndizi, machungwa na matunda mengine. Karibu na hapo kuna magunia yaliyojaa bidhaa mbali mbali kama vile vitu vilivyokaushwa vinavyofanana na dagaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa katika hali duni au yenye mazingira magumu. Muundo wa soko unaonekana kuwa umejengwa kwa mbao na vifaa rahisi na kuezekwa kwa turubai au mabati.

Banda la sanaa kikionyesha michoro na picha mbali mbali za kisanii, kuna idadi kubwa ya uchoraji na sanaa zilizowekwa kwenye rafu zikininginia ukutani na kurudikwa chini. Michoro mingi inaonyesha mandhari ya kiafrika kama vile picha za wanawake wa kiafrika wakiwa na vitambaa vichwani. Watoto wanyama kama simba na tembo.

Soko la matunda yenye shughli nyingi labda nchini Kenya kutokana na hali ya hewa na muonekano wa watu, kuna wanawake wawili wanaouza matunda, mwanamke amefaa koti la chirizi na barakoa nyeusi, akipanga matunda kwenye meza ya chuma.

Njia au korido kubwa ndani ya soko la ndani au ukumbi wa maonyesho unaojulikana kwa kuuza bidhaa za kitamaduni na za sanaa inayoonekana kama soko linalopatikana katika maeneo mengi ya utalii labda katika jiji kama vile Nairobi.

Soko la sanaa na ufundi wa mikono ambayo inaonekana soko la wazi au eneo la watalii. Kutokana na aina ya sanaa na mandhari inawezekana ikiwa mahali flani chini ya Kenya labda katika soko la Maasai au sehemu kama hiyo. Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa za sanaa. Sehemu kubwa imechukuliwa na picha.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbali mbali. Kuna wachuuuzi na wanunuzi wengi wanaonekana wakifanya biashara kwenye sehemu ya chini na katikati kuna mwanamke aliyepinda mgongo labda akichagua au akipanga bidhaa.

Eneo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko au njia yenye maduka madogo. Kuna majengo yenye rangi angavu kama vile chungwa na bluu yakiashiria kuwa ni saluni au biashara nyingine ndogo. Njia ya katikati ambayo inaonekana kuwa na lami mbovu au udongo.

Kibanda cha kuuza matunda na mboga sokoni. Matunda yana mboga nyingi zimepangwa kwa wingi, ndizi zimetundikwa juu huku nyanya zikiwa kwenye kreti, na karoti zikiwa zimefungwa kwenye mifugo mikubwavya plastiki. Chini kuna rundo la mahindi na bidhaa nyingine kama vile matunda ya jamii .

Soko la wazi la nguo ambalo linaonekana kama soko la mitumba au nguo za bei nafuu labda nchini Kenya, kuna vibanda vingi vilivyojaa nguo za aina mbalimbali. Sehemu kubwa zimechukuliwa na jaketi na hoody zilizotundikwa, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Baadhi ya jumper zimepangwa kwenye meza na kuna bango ndogo linalosomeka jumpers mia tatu peke yake.

Soko kubwa la ndani lenye bidhaa na vibanda vingi. Soko hilo linaonekana kuwa limejaa shughuli na limepambwa katika sehemu mbalimbali. Kuna vibanda vinavyouza maua na mimea mbalimbali vikiwa na rangi nzuri na za kuvutia . Kuna watu wamesimama karibu na vibanda hivyo.

Soko lenye shuguli nyingi lililojaa matunda na mboga za aina mbalimbali, kuna chungwa na embe zilizopangwa vizuri zikionyesha rangi angavu. Kuna milima ya matunda mengine mengi yaliyopangwa kwa ustadi yakiwemo maembe, parachichi na machungwa yakionyesha wingi wa mazao.

Majengo mengi ya ghorofa yanayoonekana kuwa sehemu ya makazi au chumbach aghorofa. Majengo hayo yana rangi ya kahawia iliyokolea na paa za rangi ya matofali, yamepangwa kwa mpangilio na kuna maeneo ya nyasi. Kijani kibichi kati ya majengo pamoja na njia ndogo za magari na maeneo ya kuekeza.

Nyumba ndogo ya ghorofa moja, labda jumba ndogo au nyumba ya wageni iliyozungukwa na bustani ya kijani kibichi. Nyumba ina kuta za rangi ya kijivu zilizojengwa kwa mawe au matofali yaliyopakwa rangi na sehemu ya juu ina rangi ya cream au nyeupe.

Bango la matangazo ya kampuni ya mikopo ambalo likwa limewekwa kwenye nguzo kando ya jengo. Bango hili linatangaza huduma za Mwananchi Credit na twofarms features Limited. Tangazo kuu linaonekana upande wa mbele likiwa na nembo ya Mwananchi Credit.

Kuna eneo kuba la ardhi tupu isiyolindwa mbele yenye udongo wa kahawia na nyasi kavu. Nyuma ya eneo hili kuna majengo kadhaa upande wa kushoto kuna jengo la ororfa lenye kuta za matofali ya kijivu na mistari miekundu. Katikati na nyuma kuna jengo lingine refu linaloonekana kuwa bado linajengwa.

Nyumba kubwa ambayo inaonekana kuwa ya kifahari iliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni, ikiwa imezungukwa na bustani kubwa na yenye kuvutia. Nyumba hiyo ina ghorofa mbili ikiwa na kuta za rangi ya manjano iliokoza au krimu na paa ya rangi ya kahawia au hudhurungi.

Jengo refu na la kisasa yenye ghorofa nyingi inaonekana kuwa na rangi ya kijivu au nyeupe kwenye sehemu kubwa na kina madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa. Kuna sehemu ya jengo zilizotokeza au sehemu yenye muundo tofauti zikionyesha usanifu wa kisasa.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili Lina rangi ya upande kama vile kahawia na kijivu. Lina madirisha makubwa meusi na milango ya vioo. Ghorofa juu Lina balkoni yenye vizuizi vya chuma. Mbele ya nyuma kuna bustani ndogo.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja, ikiwa na rangi mbili tofauti. Sehemu kubwa ya mbele ni ya rangi ya manjano iliyokolea na sehemu nyingine ya mbele ni ya kijivu . Nyumba ina balconies na madirisha makubwa ikiwemo dirisha lenye umbo la upinde.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa chini ya anga la bluu lisilo na mawingu mengi. Hali hii inaashiria eneo la mji lenye maendeleo ya ujenzi. Jengo hili lina rangi mbili kuu, sehemu ya chini ni kijivu iliyokolea na sehemu ya juu ni nyeupe.

Nyumba ya kisasa na ya kifahari iliyo na ghorofa mbili iliyojengwa katika eneo lenye lenye kupendeza. Nyumbe enyewe lina rangi ya mchanga na paa la kahawia na madirisha mengi makubwa baadhi yakiwa yamepangwa wima na mengine kwa usawa yanaonyesha usanifu wa kisasa na kutoa mwanga mwingi wa asili ndani.

Jengo lenye ghorofa kadhaa na linaonekana kuwa na rangi ya kijano-njano iliyochanganyika na mawe ya kijivu au udongo. Kwenye sehemu ya juu ya jengo kuna maandishi Bonasta yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Kuna madirisha mengi kwenye jengo baadhi yakiwa na mabati ya usalama.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa wa kuvutia. Nyumba inaonekana kuwa mpya au imekarabatiwa hivi karibuni. Kuta za nyumba zina rangi ya kijivu hudhurungi na zimepambwa kwa mistari ya rangi ya kijivu.

Bango kubwa jeusi la chuma lenye muundo wa mabango likiwa kimefungwa upande wa kushoto wa lami. bkuna ukuta uliotengezwa kwa mawe au matofali na unaonekana kuwa na maandishi ya vyuma vya ulinzi.

Bango la matangazo ya maji isiyoamisika lililotundikwa kwenye jengo. Bango hilo ni la rangi nyeupe na Lina maandishi meusi na mekundu. Juu kabisa kuna jina la kampeni try faith smart agents na chini yake. Kisha linaonekana za maji wanazokodisha au kusimamia.

Nyumba mbili za kisasa ambazo zinaonekana kuwa za kifahari zikiwa zimejengwa kwa mtindo inayofanana. Ni jengo la ghorofa mbili likiwa na rangi ya kijivu na sehemu nyeupe. Ina madirisha makubwa na ghorofa la juu likiwa na balkoni yenye kioo cha kisasa kama uzio. Mlango mkuu unaonekana kuwa mweusi au wa rangi nyeusi.

Jengo kubwa labda ghala au kiwanda likiwa na paa la chuma la buluu na kuta za rangi ya kahawia nyepesi. Jengo hilo lina sehemu zilizopigwa rangi ya buluu kwa wima na mlalo zikigawanya ukuta katika sehemu ndogo za mstatili labda huwakilisha madirisha au sehemu za uingizaji hewa.

Majengo mawili marefu ya kisasa yanaonekana kuwa majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo unaofanana. Majengo hayo yana kuta za rangi ya kijivu, na vipande vya rangi ya kahawia huko nje, na yana maandishi mengi ya mraba, kila jengo na balcons zenye umbo na nusu duara au mviringo.

Ndani ya sebule kubwa na ya kisasa ambayo inaonekana kuwa ndani ya nyumba mpya au iliyofanyiwa ukarabati. Sakafu imetengenezwa kwa mbao kuu zenye rangi ya kahawia ikionyesha muundo asili wa mbao.

Bango la matangazo lililobandikwa kwenye nguzo. Bango hilo ndogo jeusi linatangaza makaazi yanayoitwa Simebond Residence yaliyoko Lavington na bei ya kuanzia laki arobaini. Chini ya bango kuna namba ya simu ya mawasiliano.

Eneo la wazi na ambayo inaonyesha mandhari ya chini kavu na baadhi ya miundombinu. Sehemu kubwa inajulikana na ardhi kavu iliyojaa nyasi zilizokauka ikionyesha kuwa labda ni msimu wa kiangazi au eneo hilo halijalimwa kwa muda.

Nyumba ya kisasa iliyopakwa rangi ya kahawia na sehemu ya juu nyeupe ikiwa imefichwa kidogo nyuma ya ukuta mrefu wenye rangi ya kahawia na mawe. Ukuta huo una waya wenye jaa kali juu yake kwa ajili ya usalama. Mbele ya ukuta kuna barabara ya udongo isiyo na lami na mimea michache. Juu ya nyumba kuna matanki mawili.

Jengo la ghorofa nyingi labda ya kazi au biashara lolilopo katika eneo la mji au kitingoji. Jengo lenye rangi ya kijivu ya matofali na imepakwa mistari ya laini nyekundu iliyokolea inayozunguka Kila ghorofa la kingo za jengo.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na taa zilizowaka linaonekana katikati ya picha. Mbele ya jengo hilo kuna safu ya miti na vichaka vinavyotenganisha barabara na jengo. Barabara iliyo mbele inaonekana kuwa na taa za barabarani zinazotoa mwanga wa manjano.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, hasa idara ya matunda na mboga. Kuna counter au meza nyingi zilizojazwa na aina mbalimbali za mazao mapya. Kwa upande wa kushoto , kuna rundo kubwa la viazi karibu na viazi na kuenea katikati kuna vitunguu vingi vya aina tofauti.

Jengo la duka kubwa ambayo ni duka la kisasa au maduka makubwa. Jina la duka, quickmart, limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu na nyeupe kwenye sehemu ya juu ya jengo. Jengo lenyewe lina rangi nyeusi na kuna madirisha marefu chini yake.

Sehemu ya duka kubwa hasa sehemu ya nyama ya bidhaa zenye ofa maalum. Upande wa kulia kuna fridge kubwa za kuonyeshea nyama ambazo zimejaa nyama mbalimbali. Nyama zimepangwa vizuri kwenye trays . Kuna mabango kadhaa mekundu na meupe yenye neno PROMO lililoandikwa kwa herufi kubwa yanaonyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ambao ni Carrefour kutokana na bango linaloonekana upande wa kulia likisema Carrefour na Grown in Kenya, Buy Kenya build Kenya . Sehemu kubwa imejulikana na stendi mbili kubwa zilizojaa matunda, stendi ya mbele inaonekana kuwa na chungwa.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja hasa ya mikate na keki. Kuna vibao virefu vya kuelezea bidhaa vilivyojaa aina mbali mbali za bidhaa za kuoga. Kwenye vifaa vya glasi, kuna mikate, keki dough nut na bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa lenye barabara ndefu iliyojaza rafu za bidhaa pande zote mbili. Rafu zimejaa chupa za mafuta ya kupikia na bidhaa nyingi za rangi ya njano. Upande wa kulia, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile michuzi, jams na vyakula vya makopo.

Jengo jeusi lenye ihara kubwa nyekundu na nyeupe iliyoandikwa jina Quickmart juu yake. Kushoto kwa jina la Quickmart kuna nembo nyingine ndogo yenye maneno fresh and easy ndani ya duara la kijani. Jengo lina paa la bati na linaonekana kuwa na madirisha makubwa. Mbele ya duka kuna eneo la kuegeza magari.

Sehemu ya duka kubwa pengine duka la jumla iliyotengwa kwa ajili ya bidhaa za watoto hasa nepi. Rafu zimejaa pakiti nyingi za nepi za chapa mbalimbali kama vile Molflix zikiwa zimepangwa vizuri kwa ukubwa na aina tofauti.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, au maduka makubwa. Duka limejaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na stendi maalum. Upande wa kushoto kuna rafu zilizjaa chupa za vinywaji, nyingi zikiwa za rangi ya kijani na njano.

Duka kubwa au maduka a jumla yenye rafu zilizojazwa bidhaa za chakula ya wanyama hasa chakula cha mbwa. Mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa imepangwa kwenye sakafu huku rafu zilizo juu ikiwa na mifuko midogo ya aina mbali mbali za chakula ya mbwa baadhi ikiwa na nembo kama dog food .

Sehemu ya nje ya duka kubwa la kisasa la vyakula lenye jina Chandarana Foodplus. Chandarana Foodplus limeandikwa kwa herufi kubwa na wazi juu ya lango la kuingilia likiwa na kauli ndogo chini yake inayosomeka more than just food .

Aina mbalimbali ya viatu vya mchezo na vingine vya kawaida vikiwa vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu zenye ghorofa tatu au nne. Kuna rafu tofauti za viatu kama vile nyeupe, nyeusi, bluu, zambarau na nyekundu. Baadhi ya viatu vinaonekana kuwa vipya.

Rafu refu iliyojaa bidhaa za ufundi na zawadi labda katika duka kubwa au soko la ufundi. Rafu hizo zina ghorofa nyingi na zimejazwa na vitu mbalimbali kama vile mapambo, sanamu ndogo za wanyama, vitu vya ukumbusho na bidhaa nyingine za kitamaduni.

Duka kubwa ambalo lina rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Rafu ndefu za chuma zenye rangi nyeusi zimepangwa kwa safu ndefu na zimejaa bidhaa. Bidhaa nyingi zinaonekana ni za usafi wa nyumbani , vipodozi au vifaa vya kujifunzia binafsi. Kuna sabuni za maji za kufulia nguo na kusafisha nyumba zikiwa kwenye chupa za rangi mbali mbali.

Ndani ya duka labda duka la vifaa vya nyumbani au maduka makubwa iliyojazwa baiskeli za watoto zilizopangwa kwa mstari mrefu. Baiskeli hizi Zina ukubwa na rangi tofauti zikiwemo nyekundu, bluu, kijani na zambarau na zingine zina magurudumu ya kusaidia kujifunza.

Foleni ndefu ya chupa za vinywaji baridi, nyingi zikiwa za rangi ya chungwa na kahawia zimepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu au rafu za chini. Nyuma ya vinywaji hivyo upande wa kushoto kuna rafu ndefu za fridge zilizojaa bidhaa za maziwa na juisi.

Kaunta ya huduma kwa wateja, juu ya kaunta kuna ishara kubwa ya neno inayosomeka customer service , watu watau wanaonekana karibu na kaunta, mwanamke mmoja amesimama akiongea na wafanikazi wawili walioketi nyuma ya kaunta, mmoja wa wafanyikazi amevaa fulana ya rangi ya chungwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza vyakula ambayo inaonekana kama duka la mkate au sehemu ya mkate wa duka kubwa. Kuna rundo kubwa la mikate iliyofunganishwa imeandikwa Cleanshelf kwenye vifungashio vingine. Juu ya mikate kuna bango jeupe.

Ndani ya duka kubwa la rejareja linaonekana kama duka la mboga au la jumla likionyesha sehemu ya matunda na mboga. Kuna stadi mbalimbali zinazojaa matunda yaliyopangwa vizuri. Kuna manasi yaliyowekwa kwenye kikapu kieusi kilivyopangwa juu ya kila kimoja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa labda duka la jumla au la rejareja ambalo linaonekana kuwa duka la Quickmart kutokana na bango linaloonekana. Kuna sehemu mbalimbali za bidhaa hasa vinywaji ambazo ziko katika upande wa kulia na kuna friji ndefu lenye vinywaji vingi vya rangi mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa pengine duka la jumla, kuna stendi kubwa iliyojaa aina mbalimbali za bidhaa kavu kama vile karanga, maharagwe, matunda yaliyokaushwa na nafaka nyinginezo. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vyombo vya uwazi vilivyopangwa kwa safu kadhaa.

Njia ndefu ndani ya duka kubwa pengine duka la jumla. Pande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za karatasi kama vile karatasi za choo na taulo za jikoni. Bidhaa hizi zimewekwa katika vifurushi vingi na kupangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, kuna mwanamke anayeonekana akisukuma troli la ununuzi na kuna mtu mwingine nyuma yake anayeonekana kama mtoto wa mtu mwingine anayenunua nayo. Watoto wawili wako karibu na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja watu kadhaa wako ndani kwenye foleni kwenye kaunta za malipo. Wasabuchi wengi wengi wamevaa fulana nyekundu. Wateja wanaonekana wanapakia bidhaa zao kutoka kwenye troli za ununuzi.

Ndani ya duka la rejareja labda duka la jumla au duka ya idara likionyesha wateja wakifanya ununuzi na bidhaa zikiwa zimepangwa kwenye rafu .Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za kibinafsi, vipodozi na vitu vingine vidogo.